Mgonjwa akiwa katika chumba cha hospitali kinachojihusisha na masuala ya afya ya kinywa na meno, akiwa anatabasamu, huku mbele yake kikiwepo kifaa kilichoshikilia sampuli za meno za aina na rangi tofauti, huku moja likiwa limeshikiliwa na kulinganishwa na mgonjwa.

Wataalamu wa afya ya kinywa ya meno wakiwa katika chumba cha hospitali huku wamevaa sare malumu pamoja na barakoa, huku mmoja akiwa ameshikilia kifaa anatoa matibabu kwa mgonjwa aliye jilaza.

Mtaalam wa afya ya kinywa mwenye koti lenye rangi nyeupe, akiwa amemshikilia mwanafunzi kwa ukaribu akinfundisha jinsi ya kusafisha meno kwa kutumia kifaa kilichotengenezwa kinachofanana na mdomo. Huku wengine wamesimama nyuma yao karibu na ubao wenye rangi nyeusi, wakiwa wanashuhudia tukio hilo.

Mtu akiwa amekaa katika kiti cha hospitalini, huku amefungua kinywa chake, akionyeshea jino kwa kutumia kidole cha mkono, wakati akimwangalia mtaalamu wa afya aliyeshikilia kifaa ambacho hutumika kulinganisha rangi ya meno na kuchagua.

Maji mengi yakiwa yamejaa katika eneo la barabara, lakini pia karibu na makazi ambapo watu wamesimama juu ya kibaraza, wengine wakiwa wamejikinga kwa kutumia mianvuli ikiwa ni mafuriko ambayo yamesababishwa na matokeo ya mvua kubwa.

Eneo la hospitali, likiwa na mitungi mingi ya gesi ambayo imewekwa kwenye chumba kilichojengwa na kufungwa vizuri kwa ajili ya usalama, ambayo hutumika katika shughuli mbalimbali ikiwa ni pamoja na kutoa huduma ya hewa safi kwa wagonjwa wasioweza kupumua vizuri.

Eneo la hospitali likiwa na watu wengi ambao wamekaa katika viti na wengine wakiwa wamesimama ikiwa ni katika kusubiri huduma au kusindikiza wagonjwa wao, huku yakiwepo magari mengi yenye rangi nyeupe na mistari mekundu ambayo hutumika kutoa huduma ya dharura.

Mtaalamu na mhudumu wa masuala ya afya akiwa amevaa koti lenye rangi nyeupe ambalo, hutumika kumtambulisha na kumtofautisha na watu wengine. Wakiwa ndani ya chumba cha hospitali pamoja na mgonjwa, ambaye anampima kwa kutumia kifaa kwenye kifua chake, akiwa amekaa kwenye kiti.

Wahudumu wa afya wenye sare maalumu, na mmoja akiwa amevaa barakoa, wakiwa ndani ya chumba cha hospitali, ambacho kina vifaa pamoja na mitambo mingi ya kisasa, inayotumika katika kutoa matibabu, na kufanya uchunguzi kwa wagonjwa.

Mtaalamu na mtoa huduma kwa maswala ya afya, akiwa amevaa koti lenye rangi nyeupe ambalo hutumika katika kumtambulisha na kumtofautisha na watu wengine, ikiwa ni katika utoaji wa huduma za matibabu ili kuokoa maisha na kutunza afya.

Mtaalamu wa masuala ya afya, akiwa amekaa ndani ya ofisi, huku amevaa koti lenye rangi nyeupe, ambalo hutumika kumtambulisha na kumtofautisha na watu wengine, na shingoni kwake akiwa amezungusha kifaa ambacho hutumika kwa ajili ya vipimo, na nyuma yake kukiwa na vitabu vingi vyenye machapisho ya aina tofauti.

Wataalamu na watoa huduma kwa maswala ya afya, mmoja akiwa amevaa nguo zenye rangi ya bluu na mwingine akiwa amevaa koti lenye rangi nyeupe, ambazo huwatambulisha na kuwatofautisha na watu wengine, ikiwa ni katika kutoa huduma za matibabu hospitalini.

Mtaalmu wa afya aliyevaa koti lenye rangi nyeupe na mikono mirefu akiwa ameshikilia kifaa mkononi, alichokiweka katika tumbo la mgonjwa ambae amejilaza kwenye kitanda kilichopo ndani ya chumba cha hospitali akikitumia kufanya vipimo.

Mhudumu wa afya, ambaye amevaa miwani ya macho, pamoja na koti maalumu la rangi nyeupe, akiwa ndani ya chumba ambacho kinatumika kwa ajili ya kuhifadhi dawa, zikiwa zimepangwa vizuri, katika vyumba vidogovidogo vya kabati.

Wanawake wawili wakiwa katika chumba cha hospitali, mmoja akiwa amekaa kwenye kitanda huku amempakata mtoto mchanga aliyefunikwa vizuri, akiwa anamuangalia mwenzake ambaye anapanga vitu kwaajili ya mama na mtoto.

Chumba ambacho hutoa huduma za afya kwa watoto wachanga, kikiwa na mhudumu ambaye yupo kwenye kifaa maalumu, ambacho kimetengezwa kwa ajili ya kutoa mazingira sahihi kwa ajili ya ukuaji, hususani kwa watoto waliozaliwa kabla ya muda wao.

Mtaalamu wa afya akiwa amevaa sare maalumu na kujifunika pua na mdomo kwa kutumia barakoa huku shingoni kwake akiwa na kifaa ambacho kinatumika kwa ajili ya kupimia, akiwa anatoa matibabu kwa mtoto mchanga ambaye amejilaza katika kitanda cha hospitali.

Watu wawili akiwepo mwanaume ambae amempakata na kumshikilia mtoto mchanga aliyevalishwa nguo pamoja na kofia zenye rangi nyekundu na nyeupe, pembeni yake akiwepo mwanamke aliyevaa kofia wote kwa pamoja wakiwa wamekaa kwenye kitanda cha hosipitali.

Wataalamu wa afya wakiwa wamevaa sare maalum, kofia kichwani, pamoja na barakoa za kufunika pua na mdomo, wakiwa katika chumba cha hospitali wakimpatia huduma ya matibabu mtoto mchanga ambaye amelazwa kitandani.

Watoto wakiwa wamepakatwa, huku mmoja akiwa anapewa chanjo kwa kutumia mdomo, nyuma yao wakiwepo wahudumu pamoja na wafanyakazi wengine, ikiwa ni tukio la utoaji wa huduma za kiafya katika maeneo ya umma.

Chupa za plastiki ambazo zimefungwa vizuri, kwa mfuniko zikiwa zimetumika kuhifadhi dawa za asili za vimiminika ambazo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali ya mwanadamu.

Vitu ambavyo hutumika kama dawa za asili katika kutibu magonjwa ya binadamu ya aina mbalimbali ikiwepo kitunguu maji, limao pamoja na chupa iliyo na mzaituni ndani yake.

Miche ya miti ambayo imepandwa katika eneo la nje, ndani ya vyombo maalumu vilivyojazwa udongo, ambapo majani pamoja na mizizi yake hutumika kama dawa kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu.

Majani yaliyolowekwa katika maji ambayo yapo ndani ya kikombe, kinachoonyesha yanayotumika katika kukinga pamoja na kutibu magonjwa mbalimbali kwa binadamu, ambapo mgonjwa atapewa maji hayo ili anywe.